Hii ni tangazo la dawa ya kichwa inayoitwa SIHA HEADACHE SOLUTION kutoka kwa daktari Ismail. Dawa hii inasemekana kutibu na kumaliza matatizo ya kuumwa kichwa pamoja na matatizo ya kisuzi cha mara kwa mara.

Kuna mtu ambaye ako ndani ya nyumba, amevaa koti lenye rangi la nyeupe pia anashika kibuyu kwenye mkono yake.

Huduma ya matibabu ya meno inayotolewa bure, inaonyesha daktari wa meno akifanyia mgonjwa matibabu kwenye kitanda cha huduma za meno.

Mtu akipata tiba ya mwili. Mgonjwa...

Hawa ni wamama wawili ambao wako kwenye chumba moja. Pia kuna runinga ambayo imwekwa juu ya meza na hawa watu wawili wanakalia juu ya kitanda.

Mtu anayeonekana kama mlemavu ama anayepona jeraha, akiwa anapata msambaa wa mafunzo wa ya mwili kutoka kwenye mtaalamu wa afya labda mtaalumu wa tiba ya mwili au fundi tiba.

Mzee ambayo anadungwa sindano, na uso yake inaonyesha kama anaskia uchungu, na daktari anamdunga.

Kuna daktari ambaye amevaa kioo anampatia mtoto dawa, yuko na mama ambaye ameshikilia huyo mtoto, pia amevaa kofia ya nyekundu.

Daktari wa meno akihudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu ya meno. Daktari amevaa koti jeupe la udaktari na barakoa.

Kuna watu wawili, wote wanashika kijiti kwenye mkono yao. Pia kuna manyumba ambayo zimetengenezwa kutumia kamora na mabati. Pia kuna maji nyingi hapo ardhi.

Huyu ni mama ambaye ameshika mtoto yake. Wanakalia juu ya kitanda pia kuna chandarua nyuma yao. Wako ndani ya nyumba yenye rangi ya samawati.

Chupa ndogo ya glasi yenye kofia ya kijani. Imeandikwa Measles , Rubella , Mumps , ikimaanisha chanjo dhidi ya surua, rubela na matende. Pembea ya chupa hiyo kuna sindano.

Kuna wanawake wawili, mmoja ameshika mtoto yake mwingine ameleta zawadi ya vitu ambaye zimewekwa kwenye karatasi.

Hizi ni madawa ambayo zimewekwa kwenye boksi . Moja imewekwa juu ya kifaa na hizi boksi zimeandikwa kenye unastahili utumie hizi dawa.

Mtu akiwa mashini ya MRI , ni vifaa vya kisasa vya ujuzi wa afya kutumia miuzi ya samuku kuunda picha kina ya viungo ndani ya mwili bila kutumia miuzi hatari.

Daktari wawili wa meno wakihudumia mgonjwa katika chombo cha apasuaji na meno. Wamevaa mavazi ya matibabu na barakoa, na wanatumia vifaa vya daktari wa meno kufanyia mgonjwa ujuzi.

Hii ni dawa ya kumeza ambayo imewekwa kwenye boxi . Imeandikwa vile inastahili itumiwe pia jina ya dawa imeandikwa kule juu.

Mkono wa mtu mweusi akishika sindano kidonge cha chano. Hii inashiria maandalizi na kutoa chano ambayo ni muhimu katika kinga dini ya mgonjwa.

Hii ni dawa ya kumeza imewekwa kwenye mkebe pia juu yake imeandikwa vile inastahili utumie hii dawa.

Chupa ya galasi yenye ufuniko ya chuma imeandikwa MMR Vaccine ikimaanisha chanjo ya sura, matende na rubela imewekwa juu ya kitambaa.

Hizi ni madawa ambayo imewekwa katika mkebe tatu. Kule nyuma kuna karatasi ambayo imechorwa sehemu mbalimbali za mwili.

Chupa ya dawa ya miti shamba kutoka kliniki ya Zaphania life herbal clinic yenye jina detox chupa imefungwa kwa mfuniko uliowekwa security seal na maandishi ya mbele .

Mwanamke anayetabasamu anasimama nyuma ya dawati la mapokezi katika oisi ya matibabu ya meno ukutani kuna pengo lenye.

Hapa ni hospitali, kuna mgonjwa ambaye amelazwa juu ya kitanda pia kuna wasaidizi was red cross wanasimama hapo.

Hapa ni hospitali ya watoto mtoto moja amelazewa kwenye kitanda kuna mzee anasimama kuangalia mtoto pia mtoto wa mama anasimama kuna mtu mwingine kule nyuma.